Hapa ni ndani ya nyumba ya plastiki ambapo kilimo cha kisasa cha mboga kinaendelea. Mboga zimepandwa kwenye mabomba yaliyonyanyuliwa kutoka ardhini. Mfumo ambao hutumia maji yenye virutubisho baadala ya udongo.

Hapa ni ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea. Mboga zinaonekana zimepandwa kenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na maji na virutubisho badala ya udongo. Hii ni kilimo cha kisasa kinachoitwa kilimo cha haidroponiki.

Hii ni mimea ya mboga inayokua kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa cha hyroponiki, mfumo wa kilimo usiyotumia udongo bali maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea.

Hii ni kilimo cha kutumia mifumo ya mabomba kinachojulikana kama kilimo cha haidroponiki. Mimea inalimwa ndani ya mabomba ya plastiki yaliyowekwa kwa mlazo na huchukua virutubisho kupitia maji badala ya udongo.

Hii ni kilimo cha kisasa cha mboga kwa kutumia mfumo wa hydroponiki ambapo mimea inapandwa katika mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo na hupewa virutubisho kupitia maji badala ya udongo. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayotumika hasa kwenye maeneo yenye nafasi ndogo kama vile mjini.

Hii ni shamba la kisasa la mboga, ambapo mimea imepandwa kwenye mifumo ya kilimo cha kisasa bila kutumia udongo. Mimea hiyo inaonekana kumea vizuri na imepandwa kwa mstari katika mazingira ya udhibiti wa mwanga na hali ya hewa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia teknolojia ya haidroponiki. Mimea imepandwa ndani ya mifereji ya mabomba meupe yenye plastiki ambayo imewekwa mashimo ya kupandia. Mimea hiyo inaonekana kuwa midogo na imestawi kwenye vijishimo vyenye mchanga maalum.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo. Mabomba haya yamepangwa kwa ngazi tofauti na yanapitisha maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea.

Hili ni shamba la kisasa cha kilimo kiitwacho hydroponic ambapo mimea inapandwa kwenye mirija plastiki isio na udongo. Maji yenye viritubisho na malumu hupitishwa kwenye mirija ili kutoa lishe kwa mimea.

Huu ni kilimo wa kisasa kukuza mimea bila kutumia udongo uitwayo hidroponiki. Mimea hua imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo. Mfumo huu utumika sanasana jijini.

Hapa ni ndani ya nyumba ya plastiki ama kwa lugha ya kimombo ni greenhouse .Hii ni kilimo cha kisasa na ambapo mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri juu ya mabanda ya kunyanyuliwa. Mimea hii inaonekana kuwa na afya nzuri na ni ya kijani kibichi.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa na wako ndani ya banda la kisasa. Ng'ombe hawa wanahifadhiwa kwa mpangilio maalum na wanaonekana wakila chakula kwenye uzio wa kulishia. Huu ni mfano wa ufugaji wa kisasa unaolenga kuongeza uzalishaji wa maziwa kwa ufanisi mkubwa.

Huku ni shambani na kuna watu watatu wanaovuna au kufanya kazi kwenye zao la kabichi. Wanavaa nguo za kazi na kofia na wako katika safu za mimea ya kabichi iliyo komaa.

Hili ni shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mstari na iliyopangwa vizuri. Mimea inaonekana kuwa safi na ya afya na ya kijani kibichi ikionyesha kuwa mazao haya yanakua vizuri.

Hii ni shamba lililo ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea. Mimea imepandwa kwa mstari ndani ya mazingira yaliyofunikwa kwa plastiki maalum inayosaidia kudhibiti hali ya hewa na kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa. Kuna njia ya katikati inayotenganisha mistari ya mimea.

Hizi ni vitunguu vikiwa vimewekwa kwa wingi. Baadhi vikiwa ndani ya kisanduku cha plastiki cha rangi ya blue na mkono wa mtu ukichukua vitunguu kutoka kwenye kisanduku hicho.

Mahindi haya yamechanua vizuri. Inaonekana kuwa katika hatua ya kati ya ukuwaje wake ikiwa na rangi ya kijani kibichi ishara ya afya nzuri ya mazao. Katika mandhari ya nyuma kuna miti na milima au vilima vya mbali na anga lina mawingu mepesi.

Mtu Huyu yuko shambani mahindi yanaonekana yameota vizuri, kwenye udongo unaaonekana kuwa na rotuba .Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya matunda au miti asilia .

Hili ni shamba kubwa lililopandwa kabichi na zilizokomaa vizuri. Kabichi ziko kwenye mstari uliopangwa kwa mpangilio mzuri na ardhi inaonekana kuwa na rutuba. Kando ya shamba hilo kuna miti na majengo ya mbali.

Hapa ni kwenye banda la ng'ombe wa maziwa.Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa wamelala au wametulia ndani ya mabanda hayo. Banda hilo lina nafasi kubwa na limeundwa kwa mfumo wa kisasa unaowapa wanyama hawa mazingira bora ya kufugwa.

Trekta hii liko shambani, kati ya mistari ya mimea ya kijani kibichi. Trekta hili linaonekana likinyunyizia dawa au mbolea kwa kutumia bomba refu lililoung'anishwa pande zake mbili. Mimea imelimwa kwa mpangilio mzuri wa mstari sambamba.

Hii ni Banda kubwa la kuku, kuna kuku wengi pale ndani. Pia kuna taa za mwanga wa umeme na vifaa vya kuvikunyweshea maji, pamoja na kulishia chakula ambavyo vimeegemeshwa juu ya kuku hizo. Banda lina mwangaza wa kutosha na linaonekana kuwa na mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku.

Hii ni kilimo cha uyoga katika mifuko ya plastiki iliyoning'inizwa. Uyoga huo unamea kutoka katika mashimo ya mifuko hiyo. Hii ni njia ya kisasa na ya kawaida ya kulima uyoga kwa kutumia nafasi ndogo na mazingira iliyodhibitiwa.

Huku ni shambani na kuna mimea midogo midogo. Kuna mfumo wa umwangiliaji mashambani kwa kutumia mabomba madogo ya plastiki kama ilivyo kwenye shamba hili.

Shamba hili limelimwa vizuri na kupandwa miche midogo ya mimea. Mistari ya mipira ya umwagiliaji inaonekana imetandazwa kwenye shamba hii, ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Katika mandhari ya nyuma, kuna milima inayoonekana kwa mbali.

Hapa ni shambani na kuna mtu anaye fanya kazi za shambani akitumia mashine ya umwagiliaji wa matone au drip irrigation system katika lugha ya kimombo. Kuna mabomba ya plastiki yaliyowekwa shambani kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hii ni shamba kubwa na kuna mfumo wa umwagiliaji maji shambani kuna mfereji wa maji unaopita katikati ya mashamba ya mazao na maji yanaelekezwa kwenya mashamba kwa njia ya mifereji midogo inayo toka kwenye mfereji mkuu.

Mimea hii imepandwa ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa. Inamwagiliwa maji kwa kutumia mfuo wa umwagiliaji wa matone na kuna mabomba meupe na meusi yaliopitishwa chini ya hiyo mimea na yanatoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba hili lina mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari hizo kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone ambao hutumika kumwagilia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hii ni shamba iliyo na mifereji madogo inayosaidia katika umwagiliaji, udhibiti wa momonyoko wa udongo na ukuaji bora wa mimea. Hii ni njia ya kawaida ya kulima bustani au mazao ya chakula hasa kwenye maeneo ya kilimo.

Hizi ni paneli za sola zikitumika kwenye shamba kwa madhumuni ya kurahisisha umeme wa kutumia kwenye umwagiliaji katika shughuli za kilimo. Teknolojia hii imewezesha matumizi ya nishati safi na rafiki kwa mazingira vijijini.

Shamba hii ina miche midogo ya mimea iliyopandwa kwa mstari na mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation katika lugha ya kimombo ukiwa umezimikwa kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyisia maji ama sprinkler irrigation katika lugha ya kimombo, kuna pomba lililowekwa shambani na linaonekana likinyunyisia maji jua ya mimea au udongo.

Shamba hili limeandaliwa kwa kilimo cha umwagiliaji wa matone au kwa lugha ya komombo drip irrigation . Tunauona mifereji au mabomba ya plastiki yaliyo wekwa kwenye mistari kwenye udongo ambayo hutumika kupeleka maji, moja kwa moja kwenye mizizi za mimea.

Huku ni shambani na kuna mimea ya kijani kibichi inayonyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa mzunguko unaoitwa kwa lugha ya kimombo pivot irrigation system.

Hapa ni shambani. Kuna mashine ya kunyunyizia maji inayorusha maji kwa nguvu juu ya mimea ikisaidia kupunguza utegemezi wa mvua. Mazao mbalimbali yamepandwa kwa mistari iliyonyooka na yanaonekana kuwa na afya njema.

Huku ni shambani na tunauona paneli ya solar iliyowekwa pale ili kusaidia na shuguli za umwagiliaji wa maji kwa mimea. Paneli hizi zinakusanya ishati ya jua na kuigeuza kuwa umeme ambao unasaidia kundesha pampu za maji kule shambani.

Shamba hili limewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation katika lugha ya Kimombo. Mifereji ya plastiki imesambazwa kwa mistari kwenye udongo tayari kwa ajili ya kumwagilia mimea kwa kiasi kidogo cha maji, moja kwa moja kwenye mzizi.

Shamba hili limelimwa kwa mstari na kuna mimea midogo midogo inayoota. Mistari ya mimea imepangwa kwa utaratibu mzuri na kuna mfumo wa umwagiliaji wa maji wa kisasa uitwao kwa lugha ya kimombo drip irrigation ambayo inaonekana ikipita katikati ya mistari ya mimea hizo.

Hii ni bustani ya kilimo yenye mimea midogo iliyopandwa kwa mstari ikiwa na mfumo wa umwagiliaji kwa matone. Bustani hii iko sehemu ya wazi yenye nyasi na miti mingi kwa mbali.

Hili ni shamba lililolimwa kwa mstari. Mimea imepandwa kwa safu nadhifu. Kati ya safu za mimea, kuna mfumo wa umwagiliaji wa maji ambayo hutumika kumwagilia mimea kwa kiasi ndogo cha maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Hapa ni shambani na kuna mimea zilizopandwa kwa mstari. Mimea hizi zinamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliwaji wa mifereji. Kuna bomba kubwa kubwa za plastiki zinazopeleka maji kwenye mifereji hizo, ambayo hupitisha maji kati ya mistari ya mimea.